Huyu hapa ni mhudumu wa serikali, anahudumia watu wanaosimama, watu hawa wamevaa barakoa ishara ya kuzuia ugonjwa fulani, mhudumu amesimama huku akiwahudumia wengine.

Huyu hapa ni Uhuru Muigai Kenyatta, aliyekua rais wa Kenya. Yuko pamoja na wachezaji watatu. Mmoja ni mwanamke huku wengine wawili ni wanawake. Kando pia kuna watu wengine.

Huyu ni aliyekua rais wa Kenya huku ameandama na watu wengine, nyuma yake kuna askari ama mlinzi, mlinzi huyu hayuko peke yake, yuko na watu wengine, kando ya huyu kuna aliyevaa tai.

Mtu mmoja ameketi chini huku watu wengine wamesimama. Watu awa nikama wanangoja huduma fulani kutoka kwa huyo mtu ambaye ameketi. Wako na barua, bahasha mkononi huku wakingoja wahudumiwe na huyu mmoja aliyeketi.

Hawa hapa ni watu wawili. Wamesimama, ni kama mmoja ni afisa wa huduma. Inaonyesha mhudumu huku akiwa na karatasi kwa mkono akiandika.

Hapa ni uwanjani, hapa kuna mashabiki wengi. Wachezaji wapo uwanjani huku wakiendelea kucheza mpira wa soka. Uwanja umefurika mashabiki wengi.

Hawa hapa ni mashabiki, mashabiki hawa ni wengi, wamejipaka rangi wengine rangi nyekundu, wengine wapo na Tarumbeta ambao wanapuliza ishara ya kuonyesha ama kushabikia wenzao.

Hawa hapo wachezaji wa soka. Wamesimama katika kikundi kimoja, huku wakinong'onezana na labda wanaongea kuhusu mpira watakavyokuwa wakicheza.